Magari yamepangwa kwa mistari kwenye eneo kubwa la maegezo katika yadi ya magari yakiwa na rangi na aina mbalimbali ikiwemo magari madogo, SUV na magari ya mizigo. Huku sehemu nyingi zikijaa kuashiria uwepo wa hifadhi kubwa wa magari kwa ajili ya mauzo au usambazaji.

Jengo la rangi ya buluu na chungwa lina bango la Mt Kenya Milk Depot na picha za bidhaa za maziwa. Milango ya blue iko wazi ikionyesha kaunta yenye bidhaa. Huku upande wa kulia likionekana gari jeupe na kando yake kichwa cha binadamu.